Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona viungo tofauti vya upishi zilizoko na rangi kadhaa kama nyekundu, nyeupe, kahawia, machungwa na njano zikiwa zimewekwa juu ya meza tayari kuuzwa.

Mwanaume aliye valia shati iliyo rangi ya nyekundu, anaonekana akiandaa mankuli mbalimbali kwa wateja wake walio wanaume wanne, wote wakivalia barakoa usoni.

Mazingira haya ni ya mezani. Tunaona sahani iliyopakuliwa chakula aina tofauti kama, ugali, supu, samaki, na sukuma kwa pamoja.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunawaona samaki wenye ukubwa tofauti kama tilapia. Kwenye makarai zilizowekwa maji zenye rangi tofauti kama kijani na samawati. Zikiwa zimewekelewa juu ya meza tayari kuuzwa.

Mazingira haya ni ya jikoni. Sahani zilizo nyeupe zinaonekana kubeba chakula tofauti kama mchele nyeupe, pilau, ndizi, nyama, kachumbari, na mayai.

Mazingira haya ni ya jikoni. Tunamwona mtu aliye na jinsia ya kiume akiwa amevalia vazi lenye rangi ya kahawia akiandaa maankuli.

Sahani iliyo na rangi nyeupe ina aina tofauti ya chakula ikiwa mchele, ndimu, sukuma, nyanya na supu iliyowekelewa juu ya meza iliyo na rangi ya kahawia.

Sahani zilizoko na rangi nyeupe ziko na chakula tofauti kama ndizi, kachumbari, nyama, nyanya, kitunguu.

Mazingira haya yakilimo tunamuona mtu aliye na jinsia ya kiume akiwa ameinama kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe iliyo na rangi nyeusi na nyeupe kwa pamoja kwa umbali.

Mazingira haya ni ya sokoni, tunaona viungo vya kupika chakula vilivyo na rangi tofauti kama kahawia, nyekundu, nyeupe zikiwa zimeekwa ndani ya makarai.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona samaki zilizo na rangi tofauti kama njano, nyeusi, waridi na nyeupe. Zikiwa zimewekelewa ili ziweze kuuzwa.

Mazingira haya ni ya sokoni tunaona mtu wa jinsi aya kiume aliyevalia shati nyeusi, ndizi zilizo na rangi ya kijani pamoja.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona viungo vya chakula vilivyo na rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, waridi na kijani vikiwa vimeegezwa ili wateja waweze kununua.

Sahani lenye rangi nyeupe linaonekana kuwa na vyakula mbalimbali ikiwemo: chapati, bajia, samosa, mahamri, na vinginevyo vikiwa juu ya meza.

Sahani lenye rangi nyeupe. Lina vyakula tofauti ikiwemo; pilau, nyama, kachumbari, viazi na karoti ikiwa imepakuliwa.

Mazingira haya ni ya dukani. Tunamwona muuzaji aliyevalia nguo zenye rangi nyeupe akiwa tayari kuuza viungo tofauti vya kupika kama kitunguu, unga na vitu vingine.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona duka inayouza viungo vya kupika zikiwa na rangi tofauti kama: nyeupe, kijani, manjano, waridi na mengineo.

Mazingira haya ni ya sokoni. Mtu aliye na jinsia ya kiume akishika samaki, huku muuzaji akimnong'onezea bei ili waweze kuelewana.

Jua limetua naye mwanaume aliyevalia shati la kijani ameinama na jembe mkononi akiwaonyesha vijana watatu jinsi ya kupanda mgomba wa ndizi shambani.

Mazingira haya ni hotelini, tunaona chakula aina mbalimbali kama ndimu, kachumbari, chapati, nyama na vinginevyo.

Mazingira haya ni ya kilimo. Tunamuona mwanamke aliyetabasamu na kujifunga shuka yenye rangi ya kijani, akikamua ng'ombe iliyo na rangi nyeupe na nyeusi kwa pamoja.

Sahani iliyo na rangi nyeupe liko na chakula tofauti kama mchele, nyama na kachumbari huku likiwa limewekelewa juu ya meza.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona viungo vya kupika vilivyo na rangi tofauti ikiwemo kahawia, nyeupe, nyeusi na njano huku wahudumu wakiketi kwenye mabanda yao ili kuuza.

Mazingira haya ni ya kilimo. Tunaona ng'ombe wengi walio na rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, kijani, wanaokula nyasi huku wakiwa wamefungiwa.

Mazingira haya ni ya shambani Tunamwona mtu aliyevalia sweta ya kijani na samawati akichunga ng'ombe zilizo na rangi tofauti kama nyeupe na kijani.

Mazingira haya ni ya mezani. Tunaona sahani iliyo rangi ya unjano ikiwa na chakula aina mbalimbali ikiwemo mchele, karoti, samaki na vinginevyo.

Mazingira haya ni ya sokoni tunaona viungo tofauti vya kupikia vyakula vilivyo na rangi tofauti tofauti kama kijani, nyeupe, kikahawa, nyekundu, nyeusi.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona samaki wenye wakubwa tofauti wakiwa wameanikwa na muuzaji zilizoko kwenye makarai yaliyo na rangi ya kijani, nyeusi na samawati.

Mazingira haya ni ya hotelini. Tunaona aina tofauti za chakula, zilizo na rangi kadhaa kama kahawia, nyeupe, nyeusi na kijani.

Mazingira haya ni ya msituni. Tunaona aina tofauti ya wanyama kama ndovu na ndege wa angani zikiwa karibu na miti iliyoko fupi na zilizoko refu.

Mazingira haya ni ya kilimo tunaona ng'ombe zilizo na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kahawia zikila nyasi, huku mangunia yaliyo na rangi nyeupe zikiwa chini.

Mazingira haya ni ya mezani. Tunaona sahani zilizo na rangi nyeupe zikiwa na vyakula tofauti kama samaki, sukuma, nyanya, ugali na ndimu.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona samaki walioegeshwa huku wakiwa na rangi tofauti ikiwemo: nyeupe, waridi, nyeusi na nyekundu.

Mazingira haya ni ya barabarani tunamuona mtu aliye na jinsia ya kiume aliyevalia shati ya samawati akitembea huku ameshikilia gunia iliyo na rangi ya kijani.

Mazingira haya ni ya hotelini. Tunamuona mwanamke aliyevalia shati ya rangi nyeupe akitabasamu na mkononi amejitwika madafu iliyo na mrija ndani yake akipelekea wateja.

Mazingira haya ni hotelini. Tunaona sahani iliyo na rangi nyeupe ikiwa na chakula tofauti kama, mchele, kachumbari, mayai na supu kwa pamoja.

Sahani iliyo na rangi nyeupe ina chakula tofauti kama, pilau, nyama, ndizi na kachumbari. Limewekelewa juu ya meza iliyo na rangi ya kahawia.

Sahani iliyo na rangi nyeupe inaonekana kuwa na vyakula tofauti kama: samaki, mahamri, mishikaki, viazivitamu, tende, bajia, na mayai.

Mazingira haya ni ya kilimo. Tunaona ng'ombe iliyo na rangi nyeusi na nyeupe ikikamuliwa maziwa na mashine, ili kurahisisha kazi ya wafanyikazi.

Mazingira haya ni ya sokoni. Tunaona samaki walio na wakubwa tofauti na rangi ikiwemo nyeusi na nyeupe, wakiwa wameekelewa juu ya meza ili wateja waje wanunue.

Mazingira haya niya sokoni tunamuona mwanamke aliye valia buibui na kitambaa kichwani akizungumza na wenzio huku akiwa ameweka maankuli juu ya ndoo lenye rangi la njano.